Kijna wakiume mwenye nguvu ,afya na furaha aliyevaa sare za bluu na karamu ya wino katika mfuko wake wa shati akiwa tayari kutoa huduma ya afya kwa wagonjwa.

Mtoto mdogo akipima uzito katika eneo la kliniki ambayo inafanyika kila kila mwezi, ili kujua afya na maendeleo ya mtoto pindi anapokuwa ametoka kuzaliwa.

Kopo dogo la dawa ya miti shamba inayotokana na mchanganyiko wa mimea na matunda mbalimbali, ambayo hutumika kutibu maradhi tofautitofauti yenye karatasi inayoonyesha namna ya kutumia dawa hiyo.